Asubuhi ya utulivu kijijini, mama mmoja ameketi pembeni ya ng'ombe wake akikamua kwa ustadi huku akicheka kwa furaha, maziwa yanaingia kwenye chombo taratibu, na anga ni tulivu, hii inamaanisha kazi inayofanywa kwa moyo mkunjufu ukileta lishe mezani na furaha moyoni.

Ngombe mwenye afya amesimama kwa utulivu akipokea huduma ya kukamuliwa kwa mashine ya kisasa. Mirija ya mpira imeunganishwa kwenye kiwele chake na maziwa safi yanajaa polepole ndani ya chombo maalum. Teknolojia hii inaleta urahisi, usafi na ufanisi kwa mfugaji.